Ndani ya chumba cha darasa; kukiwa na wanafunzi wa jinsia ya kike na kiume wenye umri pamoja na rika tofautitofauti, wakiwa wameketi kwa utulivu katika viti na juu ya meza zao kukiwa na chupa za maji, na katikati yao kukiwa na mwalimu wa kiume ambaye anawapa elimu ya watu wazima.

Mwanamke mmoja alievaa fulana ya rangi nyeupe, akiwaelekeza watu wazima wa jinsia ya kiume namna ya umeme katika taa unavyofanya kazi, hii inaashiria utolewaji wa elimu kwa watu wazima.

Watu wazima pamoja na vijana wa jinsia ya kike, wakiwa katika chumba cha darasa baadhi yao wakiwa wamekaa na wengine wakiwa wamesimama huku mwanamume mmoja mzee akiwa anaandika katika karatasi hii inaashiria utolewaji wa elimu kwa watu wazima.

Wanafunzi wa elimu kwa watu wazima wakiwa wanachunguza kifaa lilicho juu ya meza ili kujua namna kinavyofanya kazi. Elimu hii huwasaidia kutimiza majukumu yao mbalimbali pindi wakihitimu.

Jopo la watu wakiwa katika chumba kikubwa cha darasa. Huku wengine wakiwa wamekaa katika viti na baadhi wakiwa wamesimama. Wanasikiliza kwa makini elimu ya watu wazima ambayo wanapatiwa na itawasaidia katika shughuli zao za kila siku.

Watu wa jinsia pamoja na rika tofautitofauti wakiwa wameketi katika viti vya plastiki, vilivyo na rangi ya bluu, wapo katika eneo la wazi lililozungukwa na miti. Kuna baadhi ya walimu wawili wakiwa wamesimama wakiendelea na zoezi la utoaji wa elimu. Hii inaashiria utoaji wa elimu ya watu wazima.

Ndani ya chumba cha darasa kilichopakwa rangi tofauti tofauti, kuna wanafunzi wa jinsia ya kike na kiume ambao wameketi katika dawati na wengine wakiwa wamekaa chini na mbele kukiwa na mwalimu pamoja na mwanafunzi wakike anaejibu swali ubaoni. Hii inaashiria utolewaji wa elimu kwa watu wazima.

Watu wa rika na jinsia tofauti wakiwa wameketi katika chumba kikubwa cha darasa, huku katikati yao akiwa amesimama mwalimu wa jinsia ya kiume ambaye anawapa mafunzo muhimu. Hii inaashiria utolewaji wa elimu kwa watu wazima.

Watu wazima wa jinsia ya kike na kiume; wakiwa wamesimama katika hema, lililotengenezwa kwa maturubai yenye rangi nyeupe, wamesimama kwa utulivu wakimsikiliza mwalimu wao ambaye anawapa elimu. Hii inaashiria utolewaji wa elimu kwa watu wazima.

Watu wazima wa jinsia ya kike na ya kiume wakipata picha ya pamoja katika chumba kikubwa cha darasa, baada ya kukamilisha mafunzo yao ambayo huwasaidia katika kutimiza majukumu yao ya kila siku.

Watu wazima wakiwa wakike na wakiume wakiwa katika chumba kilicho na mwanga wa kutosha wameketi kwa utulivu kuzunguka meza, iliyo na viti na vifaa mbalimbali kama vile kompyuta mpakato ambayo wanaitumia kupeana elimu ya watu wazima.

Watu wazima wa jinsia ya kike na kiume wakiwa ndani ya chumba cha darasa wamevaa barakoa zilizo na rangi tofautitofauti, wameketi katika viti wakisikiliza kwa makini kile kinachofundishwa, hii inaashiria utoaji wa elimu kwa watu wazima.

Chumba cha darasa kilicho na viti vingi vya plastiki vyenye rangi nyeupe, kuna watu wazima wa jinsia ya kike na kiume, walioketi kuizunguka meza kubwa ya mbao ambayo ina vitu mbalimbali kama vile mabegi, karatasi pamoja na kompyuta mpakato ambayo wanaitumia kupeana elimu.

Chumba kikubwa kilichopakwa rangi nyeupe na kina mwanga wa kutosha kuna mwanamke mmoja aliyevaa shati la rangi ya bluu na sketi ya rangi nyeusi, anachagua vitabu vilivyopangwa vizuri katika mashelfu ili akawavisome na kujipatia maarifa, chumba hiki ni duka maalum kwa ajili ya kuuzia vitabu.

Eneo la wazi la shule ya chekechea au awali lililozungushwa kwa seng'eng'e, lina bembea zilizopakwa rangi tofauti tofauti kama vile bluu, njano pamoja na kijani, ambazo hutumiwa na watoto katika kipindi cha mapumziko.

Eneo la wazi la shule ya chekechea au awali, lililofungwa michezo ya watoto, iliyotengenezwa na kupakwa rangi tofauti tofauti ambazo zinawavutia watoto pindi wawapo katika eneo hilo la shule.

Eneo la nje ya shule ya awali au chekechea lililo na majani yenye rangi ya kijani kibichi kukiwa na vifaa mbalimbali vya michezo, huku baadhi ya watoto wakiwa wamekaa katika bembea wakiendelea kucheza na mwalimu wao akiwa anawaangalia.

Eneo la shule ya awali au chekechea lililowekwa majani bandia, likiwa na michezo mbalimbali iliyo na rangi tofautitofauti kama vile: kijani, nyekundu na zambarau; ambayo hutumiwa na watoto pindi wanapokuwa katika mapumziko.

Mwanamke mmoja akiwa anaingia katika mlango wa jengo la shule ya chekechea au awali, ambapo kwa nje kukiwa kumechorwa picha za katuni zilizopakwa rangi tofauti tofauti ili ziweze kuwavutia watoto wanao enda kusoma katika shule hiyo.

Eneo la shule ya awali au chekechea ikiwa imefungwa bembea zilizopakwa rangi tofauti tofauti kama vile machungwa kijani pamoja na bluu, ambazo hutumiwa katika michezo ya watoto pindi wa wapo mapumziko.

Wanafunzi wa jinsia ya kiume wakiwa katika chumba cha maabara ya kompyuta kilicho na kompyuta nyingi za mezani huku wakiendelea kupeana elimu juu ya matumizi ya kompyuta hizo, hii inaashiria utolewaji wa elimu kwa watu wazima na isio rasmi ambayo itawasaidia katika kutimiza majukumu yao.

Chumba kikubwa cha darasa kukiwa na wanawake walio na rika tofauti tofauti ambao wanapatiwa mafunzo ya ushonaji. Mezani kwao kukiwa na vifaa mbalimbali ambavyo wanavitumia katika kujifunza. Elimu hii ni ya watu wazima na isiyo rasmi.

Walimu wa jinsia ya kiume, waliovalia mavazi ya rangi tofauti, wako ndani ya chumba cha darasa wakiwa wanaandaa somo, huku mmoja wao akiwa ameinama anaandika kwenye karatasi kubwa ngumu nyeupe somo ambalo wataenda kufundisha. Hii inaashiria utoaji wa elimu kwa watu wazima usio rasmi.

Wanawake wa jamii ya kimasai waliovalia mavazi ya asili wapo katika chumba cha darasa wameketi katika viti vya plastiki vilivyo na rangi nyeupe, huku baadhi yao wakiwa wameshika vibao vidogo vilivyoandikwa herufi, hii inaashiria utolewaji wa elimu kwa watu wazima na isiyo rasmi.

Wanaume watu wazima wakiwa katika chumba cha darasa kilicho na mwanga wa kutosha wakiwa wamesimama wakifanya mazoezi, hii inaashiria utolewaji wa elimu kwa watu wazima na isiyo rasmi ambayo huwasaidia kutimiza majukumu yao,

Eneo kubwa la wazi lililozungukwa kwa miti mirefu yenye rangi ya kijani kibichi, kuna kundi kubwa la watu wazima wenye rika tofautitofauti wakiwa wameketi katika viti wakisikiliza kwa makini kile wanachofundishwa na mwanaume aliyesimama katikati yao. Hii inaashiria utolewaji wa elimu ya watu wazima na isiyo rasmi.

Wanawake watu wazima wakiwa wameketi ndani ya chumba cha darasa kwenye viti vya plastiki, huku nyuma yao kukiwa na ubao mkubwa mweusi ulioandikwa kwa chaki nyeupe, huku wakiendelea kuelekezana mambo mbalimbali. Hii inaashiria utowaji wa elimu kwa watu wazima na isiyo rasmi.

Wanafunzi wa jinsia ya kike na kiume wenye umri na rika tofauti tofauti, wameketi kwa utulivu ndani ya chumba kikubwa cha darasa kilicho na mwanga wa kutosha, huku mwalimu wao wa jinsia ya kiume akiwa amesimama nyuma yao. Hii inaashiria utolewaji wa elimu kwa watu wazima na isiyo rasmi.

Mwalimu wa jinsia ya kiume akiwa ameketi akimpatia elimu mwanamke aliyeshika kipeperushi ambacho kina maelekezo fulani. Hii inaashiria utolewaji wa elimu kwa watu wazima usio rasmi ambao huwasaidia kutimiza majukumu mbalimbali.

Mwalimu wa jinsia ya kike akiwa anamuelekeza mwanafunzi wake namna ya kutumia kompyuta ya mezani, wakiwa ndani ya chumba cha darasa huku baadhi ya wanafunzi wakiendelea kutumia kompyuta hizo katika namna ya kujifunza, hii inaashiria utolewaji wa elimu kwa watu wazima na isiyo rasmi.

Mwalimu wa jinsia ya kike akiwa amesimama mbele ya darasa, anawafundisha wanawake wenzie wenye umri mkubwa namna ya kusoma maneno mbalimbali. Hii inaashiria utolewaji wa elimu kwa watu wazima na isiyo rasmi; ambayo itawasaidia katika kutimiza majukumu yao mbalimbali.

Watu wazima wa jinsia ya kike na kiume wakiwa wameketi katika madawati na wapo katika chumba cha darasa kilicho na mwanga wa kutosha, huku baadhi yao wakiwa wanaendelea na majadiliano. Pia kuna mwalimu wa jinsia ya kiume ambaye anawagawia vipeperushi, hii inaashiria utolewaji wa elimu ya watu wazazi na isiyo rasmi.

Watu wa rika tofauti pamoja na jinsia tofauti tofauti wakiwa wameketi katika viti na kuzunguka meza iliyo na vifaa mbalimbali ambavyo wanavitumia katika kujifunza. Hii inaashiria utolewaji wa elimu ya watu wazima na isiyo rasmi ambayo itawasaidia katika majukumu yao.

Wanafunzi watu wazima wa jinsia ya kike na kiume, wakiwa ndani ya chumba cha darasa, huku baadhi yao wakiwa wamevaa barakoa, na mbele yao kukiwa na mwalimu wa jinsia ya kike ambaye anawafundisha, hii inaashiria utolewaji wa elimu kwa watu wazima na isiyo rasmi.

Mwanamke moja akiwa amebeba mtoto mdogo mgongoni anasoma maandishi yaliyoandikwa katika karatsi ngumu zenye rangi nyeupe, na kubandikwa katika ubao wenye rangi nyeusi. Hii inaashiria utolewaji wa eimu ya watu wazima mabayo itamsaidia katika shughui zake.

Vijana wanne wa kiume wakiwa wamesimama katika eneo la wazi lililozungukwa na miti pamoja na nyasi fupi, huku likiwa limeezekwa kwa bati na kushikiliwa kwa vyuma wakitengeneza vifaa mbalimbali vilivyopo juu ya meza kama vile kompyuta mpakato pamoja na nyaya mbalimbali ambazo wamezishikilia.

Wanafunzi wa jinsia ya kike na wa kiume wakiwa ndani ya chumba cha darasa wamekaa katika makundi wakiendelea kuelekezana mambo tofautitofauti, hii inaashiria utoalewaji wa elimu kwa watu wazima na isiyo rasmi.

Watu wachache wakiwa katika sehemu ya karakana inayotumika katika ufundi selemala wakiwa wamesimama huku mmoja wao akiwa ameshika kitabu ambacho anakisoma, hii inaashiria utolewaji wa elimu ya watu wazima na isiyo rasmi.

Vijana wa kiume watatu wakiwa wameketi katika chumba kikubwa cha darasa kilicho na viti vingi. Wamekaa juu ya viti na mezani kwao kukiwa na vifaa mbalimbali kama vile: vishikwambi, simu za mkononi, madaftari pamoja na karatasi; ambazo huzitumia katika majadiliano. Hii inaashiria utolewaji wa elimu ya watu wazima na isiyo rasmi.

Wanafunzi wa jinsia ya kike na kiume wenye umri na rika tofautitofauti wakiwa wameketi kwa utulivu katika chumba kikubwa cha darasa kilichopakwa rangi nyeupe wakiendelea kujisomea katika vitabu na madaftari. Hii inaashiria utolewaji wa elimu kwa watu wazima na isiyo rasmi.

Chumba kikubwa cha darasa kikiwa na vitu pamoja na vifaa mbalimbali kama vile kompyuta na mezani zililo nyuma ya darasa, kuna wanafunzi wa jinsia ya kike na kiume walioketi kwa utulivu wakifanya mitihani, hii inaashiria utolewaji wa elimu kwa watu wazima na isiyo rasmi.

Watu wa rika tofautitofauti wameketi katika madawati na wapo kwenye chumba cha darasa mbele yao kukiwa na mwalimu wa kiume aliyevaa shati jeupe ambaye anawapatia elimu isiyo rasmi ambayo itawasaidia katika shughuli zao za kila siku.

Watu wazima wa jinsia ya kike na kiume wakiwa ndani ya chumba wameketi kwa utulivu kuizunguka meza ndefu, iliyotandikwa kitambaa wakiendelea na majadiliano huku mmoja wao akiwa anaandika katika karatasi kubwa hii inaashiria utolewaji wa elimu kwa watu wazima na isiyo rasmi.

Wanawake wawili pamoja na mwanaume mmoja wakiwa katika chumba cha ofisi, huku wawili wakiwa wameketi na mmoja akiwa ameinama wakiendelea kupeana elimu juu ya matumizi ya kompyuta mpakato. Hii inaashiria utolewaji wa elimu ya watu wazima na isiyo rasmi.

Wanafunzi watatu wa jinsia ya kike wakiwa wameketi kwa utulivu ndani ya chumba cha darasa, huku wakiwa wameshusha barakoa zao katika videvu. Hii inaashiria utolewaji wa elimu kwa watu wazima na isiyo rasmi ambayo huwasaidia kutimiza majukumu yao.

Watu mbalimbali wakiwa katika chumba kikubwa cha darasa wameketi katika madawati na wakiwa wanaandika katika madaftari yao kwa kutumia penseli pamoja na peni. Hii inaashiria utolewaji wa elimu ya watu wazima na isiyo rasmi na ambayo itawasaidia katika shughuli zao mbalimbali.

Ndani ya chumba cha darasa kukiwa na wanafunzi wa jinsia ya kike na kiume wenye umri wa rika tofautitofauti, wakiwa wameketi kwa utulivu na mmoja wao akiwa amenyoosha mkono kuashiria ana jambo la kuzungumza, hii inaashiria utolewaji wa elimu kwa watu wazima na isiyo rasmi.

Chumba cha darasa kilicho na mwanga wa kutosha, kina wanafunzi wa jinsia ya kike na kiume wenye rika tofautitofauti; waliovaa barakoa na wameketi katika viti na baadhi wakiwa wamekaa katika madawati; wakisikiliza kwa umakini kile wanachofundishwa na mwalimu wao aliyesimama mbele. Hii inaashiria utolewaji wa elimu ya watu wazima na isiyo rasmi.

Mwalimu wa jinsia ya kiume akiwaelekeza wanafunzi wake ambao ni wa jinsia ya kike wakiwa ndani ya chumba cha darasa kuhusu mambo mbalimbali. Hii inaashiria utoaji wa elimu kwa watu wazima na isiyo rasmi.

Wanafunzi wachache wa jinsia ya kike na kiume wenye rika tofautitofauti wakiwa katika chumba cha darasa wakiendelea na zoezi la kujifunza; huku mwalimu wao akipita kuwaangalia wanavyoviandika katika madaftari yao. Mbele kukiwa na ubao mdogo mweupe ulioandikwa kwa maandishi ya bluu.

Mwalimu wa jinsia ya kiume amevaa fulana ya rangi nyeupe, akiwa anawapa elimu wanawake watu wazima waliobeba watoto wadogo, wote wakiwa katika chumba cha darasa kilicho na viti pamoja na vifaa vingine. Hii inaashiria utolewaji wa elimu kwa watu wazima na isiyo rasmi.

Chumba cha darasa kilichopakwa rangi zinazovutia, kina wanafunzi watatu wa jinsia ya kike na ya kiume ambao wanatumia kompyuta za mezani ili kuweza kujifunza mambo mbalimbali kuhusiana na tehama. Hii inaashiria utolewaji wa elimu ya watu wazima na isiyo rasmi.

Watu wazima wa jinsia ya kike wakiwa katika chumba kikubwa cha darasa wameketi katika madawati, wakiendelea na zoezi la kuandika katika madaftari yaliyoko juu, huku elimu hii ya watu wazima ikiwasaidia katika shughuli zao mbalimbali.

Wanawake watatu wakijifunza namna ya kushona nguo kwa kutumia mashine aina ya cherehani, huku wawili wakiwa wanashona nguo chini. Elimu hii ni ya watu wazima na isiyo rasmi ambayo itawasaidia katika kujipatia kipato.

Wanawake kwa wanaume wakiwa katika chumba cha darasa, wameketi katika madawati wakimsikiliza kwa umakini mwalimu aliye mbele yao ambaye anawapa elimu ya watu wazima na isiyo rasmi, ambayo itawasaidia katika kutimiza majukumu mbalimbali.

Chumba kikubwa cha darasa kilichojaa wanafunzi wengi wa jinsia ya kike na kiume wenye rika tofauti tofauti wakiwa wameketi katika madawati huku baadhi yao wakiwa wanaandika katika madaftari, hii inaashiria utolewaji wa elimu ya watu wazima na isiyo rasmi.

Vijana wa kiume wawili, wakiwa wameketi katika chumba, wakipeana elimu juu ya matumizi ya kitabu kitakatifu. Hii inaashiria utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, ambayo itawasaidia katika kuendesha maisha yao.

Wanafunzi wa jinsia ya kike na kiume wa rika tofauti tofauti wakiwa wameketi kwa utulivu ndani ya chumba cha darasa kilicho na mwanga wa kutosha. Hii inaashiria utolewaji wa elimu kwa watu wazima na isiyorasmi.

Mwanamke mtu mzima akiwa ameshika cheti cha kuhitimu mafunzo yake ambayo alikuwa anapatiwa, yupo ndani ya chumba cha darasa kilicho na madawati. Hii inaashiria utolewaji wa elimu isiyo rasmi na kupatwa vyema ambayo inawasaidia kutimiza majukumu yao.

Baadhi ya walimu wa jinsia ya kike na kiume wakiwa katika chumba cha ofisi, huku baadhi yao wakiwa wamekaa na mmoja akiwa ameinama akiandika katika karatasi ngumu nyeupe kwa kutumia kalamu yenye wino wa rangi ya bluu, wakindaa masomo ambayo wataenda kuwafundisha watu wazima ili kuwapa elimu isiyo rasmi.

Watu wazima wa jinsia ya kike wakiwa wamesimama katika eneo la wazi la shamba lililopandwa mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani, kwa kusikiliza kwa makini kile wanachofundishwa juu ya kilimo. Hii inaashiria utolewaji wa elimu ya watu wazima na isiyo rasmi.

Wanafunzi wengi wa jinsia ya kike na kiume wenye umri tofautitofauti wakiwa wameketi katika chumba kikubwa cha darasa huku mmoja wao akiwa amenyoosha mkono kuashiria ana hoja ambayo anataka kuzungumza. Hii inaashia utolewaji wa elimu ya watu wazima na isiyo rasmi.

wanafunzi jinsisia ya kike na wakiume wameketi katika chumba cha darasa wameizunguka meza, ambayo wameweka vifaa mbali mbali kama vile madaftari, ambayo wanatumia pindi wanapo jadiliana hii inaashiria utoleaji wa elimu kwa watu wazima.

Vijana wa jinsia ya kike na kiume wakiwa wameketi katika eneo lawazi lililozungukwa na majengo, huku baadhi yao wakiwa wameshika madafutari ambayo wanatumia kuwaelekeza wenzao hii inaashiria ni utolewaji wa elimu kwa watu wazima na isiyo rasmi.

Mwanaume mmoja pamoja na wanawake waliovalia majoho yenye rangi nyeusi pamoja na kofia, wakiwa wamesimama kwa pamoja. Hii ikiashiria wamehitimu elimu yao ya watu wazima ambayo itawasaidia katika kutimiza majukumu yao mbalimbali.

Watu wachache wakiwa katika chumba cha darasa wameketi katika madawati na juu kukiwa na vifaa mbalimbali kama vile madaftari na peni, ambavyo wanavitumia katika kuandika. Hii inaashiria utolewaji wa elimu ya watu wazima na isiyo rasmi.

Watu wazima wa jinsia ya kike na kiume, wakiwa wameketi kwa utulivu katika chumba kilicho na mwanga hafifu, huku wakiwa wameshika madaftari pamoja na makaratasi mikononi mwao. Hii inaashiria utolewaji wa elimu kwa watu wazima na isiyo rasmi.

Eneo la wazi likiwa na wanafunzi wenye rika tofauti tofauti, waliovaa sare ya makoti ya rangi ya bluu, wameketi katika viti vya plastiki vilivyo na rangi ya bluu, kijani na nyekundu huku mbele yao kukiwa na wakufunzi wawili ambao wanawafundisha, hii inaashiria utolewaji wa elimu kwa watu wazima na isiyo rasmi.

Wanafunzi wa kiume na kike wakiwa ndani ya chumba cha darasa kilicho na mashelfu yaliyo na madaftari pamoja na vitabu vya aina mbalimbali. Wameketi kwa utulivu wakimsikiliza kwa umakini mwalimu aliyesimama mbele yao. Hii inaashiria utolewaji wa elimu ya watu wazima na isiyo rasmi.

Ndani ya chumba cha darasa kukiwa na wanafunzi watu wazima wa jinsia ya kike na kiume wakiwa wameketi na mezani kwao kukiwa na vifaa mbalimbali kama vile kompyuta mpakato ambazo wanazitumia huku mmoja wao akiwa anamwelekeza mwenzake kuhusu jambo fulani, hii inaashiria utolewaji wa elimu kwa watu wazima na isiyo rasmi.

Watu wengi wakiwa katika chumba kikubwa kilicho na mwanga wa kutosha pamoja na vifaa mbalimbali kama vile: ubao mkubwa, mabango, viti pamoja na meza wameketi na wengine wamesimama katika makundimakundi wakiendelea kupatiana elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ambayo itawasaidia katika shughuli zao.

Wanafunzi wanne wa jinsia ya kiume wakiwa wameketi nyuma katika chumba cha darasa wakitumia kishikwambi katika kupeana elimu juu ya mambo mbalimbali. Hii inaashiria utolewaji wa elimu kwa watu wazima na isiyo rasmi.

Eneo kubwa la wazi linaloezekwa kwa bati na kushikiiwa kwa vyuma lina wanafunzi wengi wa jinsia ya kike na kiume na wenye rika tofautitofauti, wakiwa wameketi katika madawati wakiendelea na zoezi la kufanya mtihani. Hii inaashiria utolewaji wa elimu ya watu wazima na isiyo rasmi.

Wanaume wawili wakiwa wamesimama katika eneo la kazi lililo na majani mafupi yenye rangi ya kijani, pamoja na miti mirefu iliyo na kijani ya kupendeza. Huku mwanaume mmoja akiwa ameshika kitabu akimwelekeza mzazi. Hii inaashiria utolewaji wa elimu ya watu wazima na isiyo rasmi.

Wanawake wawili watu wazima, wakiwa wameketi kwa utulivu huku mmoja akiwa anamuelekeza mwenzake kitu katika kitabu ambacho amekishika. Hii inaashiria utolewaji wa elimu kwa watu wazima na isiyo rasmi; ambayo itamsaidia katika kutimiza majukumu yao.

Wanaume watatu wakiwa katika chumba kikubwa huku mmojawao akiwa ameinama akiandika katika karatasi kubwa yenye rangi nyeupe. Hii inaashiria uandaaji wa zana ambazo hutumika katika kuwafundishia watu wazima wanaopewa elimu isiyo rasmi.

Chumba kikubwa cha darasa kilichopakwa rangi ya kijivu, kuna wanafunzi wa jinsia ya kike na kiume walioketi katika viti kwa utulivu na juu ya meza zao kukiwa na madaftari pamoja na vitabu. Hii inaashiria utolewaji wa elimu kwa watu wazima na isiyo rasmi.

Mwanafunzi wa jinsia ya kike mwenye umri mkubwa akiwa anaandika ubaoni kujibu swali lile aliloulizwa na mwalimu wake aliyesimama pembeni, hii inaashiria utolewaji wa elimu kwa watu wazima na isiyo rasmi.

Katika sehemu ya kupatia huduma ya chakula kukiwa na wanafunzi wa rika na jinsia tofauti tofauti, ambao wameketi kwa utulivu na baadhi yao wakitumia vifaa mbali mbali kama vile kompyuta mpakato, hii inaashiria utolewaji wa elimu kwa watu wazima na isiyo rasmi.

Watu wazima wa jinsia ya kike na ya kiume wakiwa ndani ya chumba cha darasa, huku baadhi yao wakiwa wameketi na wengine wakiwa wamesimama wakisikiliza kwa makini kile wanacho fundishwa kwa kutumia komputa mpakato. Hii inaashilia utolewaji wa elimu kwa watu wazima isiyo rasmi.

Mwalimu wa jinsia ya kiume akiwa anawaelekeza baadhi ya wanafunzi walioketi katika dawati wakiwa katika chumba cha darasa. Hii inaashiria utolewaji waelimu ya watu wazima na isiyo rasmi.

Mwanamke mmoja mtu mzima akiwa ameketi katika dawati yupo kwenye eneo la wazi lililo na majani makavu pamoja na yenye rangi ya kijani, huku nyuma yake kukiwa na chombo cha usafiri aina ya pikipiki anasoma kitabu kilichopo juu ya dawati, hii inaashiria utolewaji wa elimu ya watu wazima na isiyo rasmi.

Watu wa rika tofautitofauti, wanawake kwa wanaume wakiwa wameketi katika madawati ambayo yametengenezwa kwa mbao na vyuma, wanapatiwa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ili iwasaidie katika kuendesha shughuli zao za kilasiku.

Watu wazima wa jinsia ya kike na kiume wakiwa wameketi kwa utulivu wamezunguka meza iliyo na madaftari pamoja na makaratasi, wakiendelea na majadiliano juu ya jambo fulani. Hii inaashiria utolewaji wa elimu ya watu wazima na isiyo rasmi.

Wanaume wawili ambao ni wanafunzi wakiwa wanamsikiliza kwa umakini mwalimu wao wa jinsia ya kike ambaye anafundisha elimu ya watu wazima na isiyo rasmi ambayo itawasaidia katika majukumu yao mbalimbali.

Wanafunzi wa jinsia ya kiume wakiwa wameketi ndani ya chumba cha darasa, wamemzunguka mwalimu wao ambaye anaendelea kuwapa elimu. Huku nyuma yao kukiwa na ubao mweupe ulioandikwa kwa maandishi yenye rangi tofautitofauti. Hii inaashiria utolewaji wa elimu kwa watu wazima na isiyo rasmi.

Wanafunzi wa jinsia ya kike na kiume wenye rika tofautitofauti wakiwa katika chumba cha darasa wameketi katika madawati, na baadhi yao wakiwa wanaelekezwa na mkufunzi aliyesimama pembeni yao. Hii inaashiria utolewaji wa elimu ya watu wazima na isiyo rasmi.

Watu wazima wa rika tofauti wenye jinsia ya kike na kiume wakiwa katika chumba cha darasa kilicho na kompyuta nyingi za mezani ambazo wanajifunza jinsi ya kuzitumia. Hii inaashiria utolewaji wa elimu ya watu wazima na isiyo rasmi.

Eneo kubwa la wazi likiwa na kundi dogo la watu walioketi pembeni ya shamba, katika viti vya plastiki vilivyo na rangi ya maziwa. Huku mbele yao kukiwa na mwalimu wa kiume ambae anawapatia elimu. Hii inaashiria utolewaji wa elimu ya watu wazima na isiyo rasmi.

Wanawake watatu watu wazima wakiwa wameketi katika chumba kilicho na mwanga wa kutosha, wamevaa fulana ambazo maandishi yake yanafanana na mikono mwao wameshika penseli, wakiendelea kuelekezana juu ya mambo mbalimbali hii inaashiria utolewaji wa elimu kwa watu wazima na isiyo rasmi.

Watu wazima wa jinsia ya kike na kiume wakiwa wameketi katika chumba kikubwa wakimsikiliza kwa umakini mwanaume mmoja aliyesimama katikati yao ambaye ameshika kalamu mkononi, hii inaashiria utolewaji wa elimu ya watu wazima na isiyo rasmi.

Mwanafunzi wa kike mwenye umri mkubwa wa jamii ya kimasai; aliyevalia mavazi ya asili, akiwa amesimama mbele ya darasa akisoma maneno mbalimbali yaliyoandikwa katika ubao mkubwa mweusi. Hii inaashiria utolewaji wa elimu kwa watu wazima na isiyo rasmi.

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha, ina rafu ndefu zilizopangwa vizuri vitabu vya aina mbalimbali, pia kuna watu watatu walioketi katika viti, wakisoma vitabu vilivyopo juu ya meza zao, wakipata elimu isiyo rasmi ili kujiongezea maarifa.

Chumba kidogo kilicho jaa watu wenye rika na jinsia tofauti walio keti katika viti vya plastiki vilivyo na rangi tofauti tofauti. Wakifikiriza kwa makini, huku baadhi yao wakiwa wameandika katika karatasi. Kuna mwalimu aliyevaa fulana ya rangi nyeupe, ambaye anawapatia elimu ya watu wazima na isiyo rasmi.

Watu wa rika tofauti tofauti wa jinsia ya kike na ya kiume wameketi katika viti na wapo katika chumba kikubwa cha darasa. Huku baadhi yao wakiwa wamenyanyua mikono wakipiga makofi. Hii inaashiria utolewaji wa elimu ya watu wazima na isiyo rasmi.

Chumba kikubwa chenye watu wazima wengi wa jinsia ya kike na kiume, walioketi kwa utulivu katika viti vyenye rangi ya bluu, wakisikiliza kwa umakini kile wanachofundishwa. Hii inaashiria utoaji wa elimu kwa watu wazima na isiyo rasmi.

Ndani ya chumba kikubwa cha darasa kilicho na mwanga wa kutosha kuna wanafunzi waliovaa sare maalumu wakiwa wamesimama, na juu ya meza zao kukiwa na vifaa mbalimnbali ambavyo wanavitengeneza, hii inaashiria utolewaji wa elimu kwa watu wazima na isiyo rasmi.

Wanafunzi wa jinsia ya kike na kiume wenye umri na rika tofautitofauti wakiwa wameketi katika madawati ndani ya chumba cha darasa, na juu ya meza zao kukiwa na madaftari ambayo wanayotumia kuandika, hii inaashiria utolewaji elimu kwa watu wazima isiyo rasmi.

Wanafunzi wakiwa wamesimama katika chumba cha darasa baadhi yao wakiwa wameketi wanamsikiliza mkufunzi aliyesimama mbele yao, hii inaashiria utolewaji wa elimu kwa watu wazima na isiyo rasmi.

Eneo la wazi kukiwa na wanafunzi wa jinsia ya kike na kiume wenye rika na umri tofauti tofauti wakiwa wameketi chini kwa utulivu, wakimsikiliza mwalimu wao wa kike ambaye anawafundisha. Hii inaashiria utolewaji wa elimu kwa watu wazima na isiyo rasmi.

Mwalimu wa jinsia ya kiume akiwaelekeza kwa umakini wanafunzi wake wawili wa jinsia ya kike walioketi katika viti na juu ya meza yao kukiwa na kompyuta mpakato; Hii inaashiria utolewaji wa elimu kwa watu wazima na isiyo rasmi.

Chumba kikubwa kilichojengwa cha kisasa na ambacho hakijakamilika vizuri kikiwa na watu mbalimbali walio na jinsia na rika tofauti, wakiwa wameketi katika viti wakisikiliza kwa makini watoa mada waliosimama mbele yao walio na zana tofauti tofauti ambazo wanatumia kuwafundishia watu hao, hii inaashiria utolewaji wa elimu ya watu wazima.

Wanaume watatu wakiwa wameketi katika viti na mwanamke mmoja akiwa amesimama, huku juu ya meza ikiwa na vifaa mbalimbali kama vile simu za mkononi, kompyuta mpakato, madaftari pamoja na chupa ya maji; mwanamke huyo amesimama akiwaelekeza namna ya kutumia kompyuta.

Wanafunzi watatu wa jinsia ya kike na kuime wa elimu ya watu wazima na isiyo rasmi, wakiwa wameketi katika eneo la wazi na mezani kwao kukiwa na madaftari pamoja na vitabu ambavyo wanavitumia katika majadiliano. Hii huwasaidia katika kutimiza majukumu yao.

Watu watano wakiwa katika chumba kikubwa cha darasa, kilichopakwa rangi vizuri na kuwekwa ubao mweupe ulioandikwa kwa maandishi yenye rangi ya bluu. Huku watatu wakiendelea na majadiliano, hii inaashiria utolewaji wa elimu isio rasmi na ya watu wazima.

Watu wazima walio vaa fulana zenye rangi nyekundu wameketi katika viti vilivyo na magurudumu huku mbele yao kukiwa na mwalimu mwenye jisia ya kike, ambaye anaendelea kuwapa elimu hii inaashiria utolewaji wa elimu kwa watu wazima isiyo rasmi.

Wanafunzi wa jinsia ya kike na kiume wenye umri tofautitofauti wameketi kwa utulivu katika darasa. Juu ya meza zao kukiwa na vitabu pamoja na madaftari na mbele yao kukiwa na mwalimu wa kike ambaye anaendelea kuwafundisha. Hii inaashiria utolewaji wa elimu kwa watu wazima na isiyo rasmi.

Watu wazima wa jinsia ya kike na kiume wakiwa katika chumba cha darasa kilichopakwa rangi ya bluu na kubandikwa karatasi zilizo na maandishi tofauti tofauti, wameketi katika kundi wakiendelea na majadiliano, hii inaashiria utolewaji wa elimu kwa watu wazima na isiyo rasmi.

Wanafunzi wachache wajinsia ya kike na kiume wakiwa wameketi katika chumba cha darasa kilicho na mwanga wa kutosha, huku baadhi yao wakiwa wanafungua madaftari na kuyasoma. Hii inaashiria utolewaji wa elimu kwa watu wazima isiyo rasmi.

Wanawake wawili watu wazima wakiwa wameketi katika chumba cha darasa, nyuma yao kukiwa na ramani inayoonyesha sehemu mbalimbali. Hii inaashiria utoaji wa elimu ya watu wazima ambayo inawasaidia katika shughuli mbalimbali.

Wanaume wawili wakiwa katika nyuma ya darasa wakijitengeneza dhana ya kujifunzia katika karatasi ngumu yenye rangi nyeupe huku mbele yao kukiwa na watu wengi walioketi katika viti ambao wanasubiri kupatiwa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima.

Chumba kikubwa cha darasa chenye mwanga wa kutosha, wanafunzi wa jinsia ya kike na kiume, wenye umri na rika tofauti tofauti wameketi kwa utulivu wakisikiliza wanachofundishwa na mwalimu wao wa jinsia ya kike ambaye amesimama na kushika kitabu mkononi, hii inaashiria utolewaji wa elimu ya watu wazima isiyo rasmi.

Walimu watatu wa jinsia ya kike na kiume wakiwa ndani ya chumba cha ofisi, kilicho na vitu pamoja na vifaa mbalimbali. Yuko mwalimu wa kiume akiwaelekeza walimu wa kike namna ya kutumia kompyuta mpakato. Hii inaashiria utolewaji wa elimu kwa watu wazima na isiyo rasmi.

Eneo kubwa la wazi lililo na majani mafupi pamoja na miti, kuna watu wengi wenye rika na umri tofauti wakiwa wamekaa chini ya majani, wakimsikiliza kwa makini mwanaume mmoja aliyevaa shati la rangi ya njano aliyesimama katikati yao. Hii inaashiria utolewaji wa elimu ya watu wazima na isiyo rasmi.

Wanawake wanne wakiwa ndani ya chumba kidogo kilicho na vifaa aina ya cherehani, ambavyo hutumika kushonea nguo. Huku mmoja wao akiwa amepiga magoti wakijifunza namna ya kukata nguo na kupima kwa kutumia kifaa maaluu elimu hii ni ya watu wazima na isiyo rasmi.

Wanawake watu wazima wakiwa wameketi kwenye madawati, wapo katika chumba kikubwa cha darasa na juu ya meza zao kukiwa na vitabu pamoja na madaftari. Hii inaashiria utolewaji wa elimu kwa watu wazima na isiyo rasmi, ambayo huwasaidia katika kutimiza majukumu yao.

Ndani ya chumba cha darasa kilichopakwa rangi ya njano mbele kuna ubao mkubwa mweupe, kuna wanafunzi wa jinsia ya kike na kiume walioketi katika madawati wakimsikiliza mwalimu wao wa kike anayewafundisha, hii inaashiria utolewaji wa elimu kwa watu wazima na isiyo rasmi.

Chumba kikubwa cha maabara kilicho jaa wanafunzi wa jinsia ya kike na ya kiume wenye umri na rika tofautitofauti, walioketi kwa utulivu wakisikiliza kwa makini kile wanachofundishwa na mwalimu aliyesimama mbele yao, hii inaashiria utolewaji wa elimu ya watu wa zima na isiyo rasmi.

Watu wachache wa jinsia ya kike na kiume na wenye umri tofauti tofauti wameketi katika viti vya rangi ya bluu, wapo katika chumba kikubwa na chenye mwanga wa kutosha wanapeana elimu isiyo rasmi juu ya jambo fulani.

Ndani ya chumba cha darasa kikiwa na wanawake watu wazima walioketi katika viti vya plastiki vyenye rangi ya bluu na nyeupe wakiendelea kuelekezana juu ya mambo mbalimbali na nyuma yao kukiwa na ubao mkubwa mweusi, hii inaashiria utolewaji wa elimu kwa watu wazima na isiyo rasmi.

Mwanaume mmoja akitoa elimu ya watu wazima na isiyo rasmi kwa wanawake wawili walioketi pembeni yake jinsi ya kutumia vifaa vya kitehama kama vile simu na kompyuta mpakato, wote wakiwa katika chumba kikubwa kilicho na vifaa pamoja na vitu mbalimbali.

Walimu wawili wa jinsia ya kiume wakiwa wanampatia elimu, mwanafunzi wao wa jinsia ya kike aliyeketi katika kiti wakiwa ndani ya chumba cha maabara kilicho na kompyuta mbalimbali, hii inaashiria utolewaji wa elimu kwa watu wazima na isiyo rasmi.

Ndani ya chumba cha darasa kukiwa na watu wazima wa jinsia ya kike na kiume waliloketi kwa utulivu huku baadhi wakiwa wanatumia kompyuta za mezani na wengine wakiwa wamekaa katika kikundi wakiendelea na majadiliano, hii inaashiria utolewaji wa elimu kwa watu wazima na isiyo rasmi.

Boni ya chumba cha darasa kilichopakwa rangi ya njano kuna wanafunzi walioketi katika viti pamoja na madawati wakiendelea kuandika kile anachofundishwa na mwalimu wao wa kiume ambaye amesimama katikati yao na mbele kukiwa na ubao mdogo mweupe ulioandikwa hii inaashiria utolewaji wa elimu kwa watu wazima na isiyo rasmi.

Mwanafunzi wa jinsia ya kike akiwa katika chumba cha maktaba kilicho na rafu mbalimbali, zilizopangwa vitabu vya aina tofauti tofauti ambavyo vitamsaidia katika masomo yake ya elimu ya watu wazima isio rasmi.

Wanafunzi wa jinsia ya kike na kiume mwenye umri tofauti wakiwa wameketi katika chumba kikubwa cha baraka wakiendelea na zoezi la kufanya mtihani, ili kuyapima yale waliofundishwa hii inaashiria utolewaji wa elimu kwa watu wazima na isiyo rasmi.

Watu mbalimbali wakiwa katika chumba cha darasa wameketi katika madawati na wanaandika kwa kutumia peni katika madaftari yao. Hii inaashiria utolewaji wa elimu ya watu wazima na isiyo rasmi ambayo itawasaidia watu hao katika kutimiza majukumu yao ya kila siku.

Wanafunzi wawili wa jinsia ya kike wakiwa katika chumba cha maktaba wamekti kwa utulivu na juu ya meza yao, kukiwa na vifaa ambalimbali kama vile kompyuta mpakato, ambayo mwanafunzi mmoja akimuelekeza mwenzake hii inaashiria utoaji wa elimu wa watu wazima na isiyo rasmi.

Mwalimu wa jinsia ya kiume aliyevaa koti la suti akiwa amesimama mbele ya darasa na nyuma yake kukiwa na ubao mkubwa mweusi ulioandikwa kwa rangi nyeupe, ameshika zana mkononi ambazo anatumia katika kufundishia. Hii inaashiria utolewaji wa elimu ya watu wazima na isiyo rasmi.

Mwanafunzi wa jinsia ya kike, akiwa ameketi kwenye chumba kikubwa cha darasa chenye viti vy plastiki vyenye rangi nyeupe, huku mezani kwake kukiwa na daftari pamoja na kitabu anapatiwa elimu isiyo rasmi.

Kijana wa kiume ambaye ni mwanafunzi wa elimu ya watu wazima na isiyo rasmi, akiwa akiwa anakabidhiwa cheti chake cha kuhitimu mafunzo hayo, ndani ya ukumbi mkubwa ulio na watu wengi na wa rika tofautitofauti.

Ndani ya chumba cha darasa kukiwa na wanafunzi wa jinsia ya kike na kiume ambao wameketi kwa utulivu katika madawati wakiendelea na zoezi la ufanyaji mitihani ili kujipima yale waliyofundishwa, hii inaashiria utolewaji wa elimu kwa watu wazima na isiyo rasmi.

Sehemu ya jengo lililojengwa kisasa, kundi kubwa la watu walioketi katika viti vya plastiki vilivyo na rangi tofauti, baadhi yao wakiwa wamesimama. Mbele yao kukiwa na mwalimu wa jinsia ya kiume aliyevaa Tisheti la rangi ya bluu. Hii inaashiria utolewaji wa elimu ya watu wazima isiyo rasmi.

Wanafunzi watatu wa kike wenye umri mkubwa wakiwa wameketi kwa utulivu ndani ya chumba cha darasa, na juu ya meza zao kukiwa na makaratasi pamoja na madaftari ambayo wanayatumia kuandika mambo mbalimbali. Hii inaashiria utolewaji wa elimu kwa watu wazima na isiyo rasmi.

Wanafunzi wa jinsia ya kike na kiume wakiwa ndani ya chumba cha darasa wameketi kwa utulivu, wakijifunza namna ya kuandika herufi mbali mbali za lugha ya kigeni katika karatasi kubwa. Hii inashiria utolewaji wa elimu kwa watu wazima na isiyo rasmi.

Wanafunzi watatu wa jinsia ya kike na kiume wakiwa katika chumba cha darasa kilicho na viti vingi pamoja na meza, wameketi kwa utulivu huku mmoja wao akiwa anaandika katika daftari na mwalimu wao wa kike akiendelea kuwaelekeza. Hii inaashiria utolewaji wa elimu isiyo rasmi na kwa watu wazima.

Vijana wawili wa jinsia ya kiume, wakiwa wameketi kwa utulivu, huku mezani kwao kukiwa na kompyuta mpakato pamoja na kitabu ambacho wanakitumia katika majadiliano yao. Hii inaonesha utolewaji wa elimu kwa watu wazima na isiyo rasmi.

Wanawake mbalimbali wakiwa wamebeba watoto wenye umri tofauti tofauti wakiwa ndani ya hema lililotengenezwa kisasa. Wakipatiwa elimu isiyo rasmi ambayo itawasaidia katika malezi ya watoto hao na mtoa huduma ambaye amesimama mbele yao.

Watu wazima wajinsia ya kike na ya kiume wakiwa wameketi katika chumba kikubwa cha darasa, huku baadhi yao wakiwa wanatumia komputa mpakato wanapatiwa elimu ya watu wazima na isiyo rasmi ambayo itawasaidia katika majukumu yao ya kila siku.

Watu wachache wakiwa katika chumba kikubwa cha darasa kilicho na kompyuta nyingi za mezani. Huku wawili wakiendelea kutumia kompyuta hizo na mwingine akiwa anaelekezwa na mwanamke aliyesimama pembeni yake. Elimu hii ni ya watu wazima na isiyo rasmi ambayo itawasaidia wanawake hawa.

Jengo refu lililo na vyumba tofautitofauti ambavyo vinaweza kutumika kama ofisi ama madarasa kwa ajili ya wanafunzi wa shule ya msingi limeezekwa kwa bati na kupakwa rangi. Pia limechorwa michoro ya aina tofautitofauti. Huku mbele yake ukiwa na kiunga kilicho na majani mafupi.

Mwalimu wa jinsia ya kike wa shule ya msingi akiwa amesimama mbele ya darasa akiendelea kuwafundisha wanafunzi wake walioketi kwa utulivu katika madawati, huku nyuma yake kukiwa na ubao mkubwa mweusi ulioandikwa kwa chaki yenye rangi tofauti tofauti.

Mwalimu wa jinsia ya kike wa shule ya msingi akiwa katika chumba cha darasa na amesimama mbele, anaandika katika ubao mkubwa mweusi kwa kutumia chaki nyeupe; maandishi hayo anatumia kuwafundishia wanafunzi wake waliopo darasani.

Eneo la shule ya msingi likiwa na majani mafupi pamoja na miti mirefu iliyo na majani ya rangi ya kijani; pia kuna vifaa mbalimbali vya michezo pamoja na gari bovu. Eneo hili likiwa limezungushiwa uzio wenye mabati.

Sehemu ya darasa ikiwa ina mashelfu yaliyopangwa mafairi yaliyo na rangi tofauti tafauti kama vile: bluu, bnjano, nyeusi na kijani ambayo hutumika katika kutunza kumbumkumbu mbalimbali za wanafunzi wa shule ya msingi kama vile :mitihani na matokeo yao.

Chumba kikubwa cha darasa; kilichopangwa vizuri viti na meza ambavyo hutumiwa na wanafunzi wa shule ya msingi wawapo darasani, huku mbele ya darasa hilo kukiwa na ubao mkubwa mweusi pamoja na ubao mdogo mweupe, na ukutani kukiwa na ramani kubwa ya dunia.

Kurasa za kitabu cha wanafunzi wa shule ya msingi kikiwa na maandishi, picha pamoja na michoro mbalimbali, ambacho hutumiwa na wanafunzi pamoja na walimu wao ili kurahisisha zoezi zima la ujifunzaji.

Jengo la gorofa la shule ya msingi lililoezekwa kwa vigae limepakwa rangi nyeupe pamoja na kijani, lina vyumba vingi vya darasa amabalo linatumiwa na wanafunzi katika shule hiyo; huku nyuma yake kukiwa na miti mirefu iliyo na rangi ya kijani.

Kurasa za kitabu cha wanafunzi wa shule ya msingi kilicho na maandishi, picha pamoja na michoro iliyopakwa rangi tofautitofauti. Kinatumiwa na wanafunzi pamoja na walimu ilikuweza kurahisisha zoezi zima la ujifunzaji.

Sehemu ya shelfu ikiwa imepangwa vitabu vilivyo na rangi pamoja na picha tofautitofauti, ambavyo vinatumiwa na waalimu pamoja na wanafunzi wa shule ya msingi kwa ajili ya kujifunza na kuweza kuelewa vitu wanavyofundishwa darasani.

Mwalimu wa jinsia ya kike wa shule ya msingi akiwa amesimama mbele ya darasa kashika karatasi nyeupe na kalamu, tayari kwa ajili ya kuwafundisha wanafunzi wake, huku nyuma yake kukiwa na ubao mdogo mweupe ulioandikwa kwa maandishi ya rangi ya buluu.

Eneo kubwa la shule ya msingi lililo na barabara viunga vilivyo na nyasi fupi yenye rangi ya kijani, miti mirefu pamoja na majengo ya madarasa ambayo hutumiwa na wanafunzi pindi wawapo katika shule hii.

kurasa za kitabu cha wanafunzi wa shule ya msingi kikiwa na maandishi pamoja na picha zilizopakwa rangi za aina tofautitofauti, kitabu hiki huwasaidia walimu katika zoezi la ufundishaji na wanafunzi ili waweze kuelewa vizuri.

Mwalimu wa shule ya msingi wa jinsia ya kike akiwa katika chumba cha darasa amesimama mbele na ameshika karatasi mkononi pamoja na kalamu. Huku nyuma yake kukiwa na ubao mdogo mweupe ulioandikwa kwa maandishi yenye rangi ya bluu.

Sehemu ya juu ya kabati ikiwa imepangwa vizuri mafaili yaliyo na rangi tofautitofauti kama vile bluu, nyeusi na kijani ambayo hutumika katika kutunza kumbukumbu mbalimbali za wanafunzi wa shule ya msingi.

Tokeo la mtihani wa mwanafunzi wa shule ya msingi ikiwa na picha pamoja na maswali ambayo mwanafunzi ameweza kujibu na mwalimu akawa amesahisha kwa kalamu nyekundu. Hii inaashiria upimaji katika ngazi ya msingi.

Zana ya kufundishia iliyotengenezwa na mwalimu wa shule ya msingi ambayo anaitumia katika kufundishia wanafunzi wake pindi awapo darasani. Zana hii hurahisisha katika zoezi la ufundishaji na uelewa kwa wanafunzi hao.

Mwalimu wa shule ya msingi wa jinsia ya kiume akiwa amesimama mbele ya darasa huku wanafunzi wake, wakiwa wameketi katika madawati wamevaa sare maalumu nyuma ya mwalimu kukiwa na ubao mkubwa mweusi ulioandikwa kwa maandishi yenye rangi tofauti tofauti.

Mwalimu wa jinsia ya kike wa shule ya msingi aliyevaa barakoa na kuishusha kidevuni, akiwa ndani ya chumba cha darasa huku wanafunzi wake wakiwa wameketi kwa utulivu katika madawati wakimsikiliza, na nyuma yake kukiwa na ubao mkubwa mweusi.

Jengo refu lililojengwa kisasa na kupakwa rangi nyeupe limeezekwa kwa bati, pia lina vyumba tofautitofauti ambavyo hutumiwa na wanafunzi wa sekondari, huku nje kukiwa na madawati pamoja na viti.

Ndani ya chumba cha maabara kukiwa na mwalimu wa sekondari, ambaye anafanya majaribio kwa kutumia vifaa mbalimbali pamoja na kemikali zilizo na rangi tofautitofauti, ili kuweza kuwafundisha wanafunzi wake pindi wakiingia katika maabara hiyo.

Walimu wawili wa jinsia ya kiume wa shule ya sekondari wakiwa wamesimama katika eneo la wazi lililozungukwa na madarasa, huku mezani kwao kukiwa na bahasha ambazo wanaweka mitihani mbalimbali iliyotoka kufanywa na wanafunzi wao.

Jengo la shule ya sekondari lililojengwa kisasa na kuezekwa kwa bati zilizopakwa rangi ya kijani kibichi, yamezungushiwa senyenge ambazo zimeanikwa masweta yenye rangi ya bluu ambayo ni ya wanafunzi wa shule hiyo ya sekondari.

Walimu pamoja na wasimamizi wa mitihani wakiwa ndani ya chumba cha darasa kilicho na wanafunzi wa shule ya sekondari, ambao wanafanya mtihani wa kuhitimu elimu hiyo, mbele ya darasa kukiwa na ubao mkubwa mweusi pamoja na mdogo mweupe na meza iliyo na mitihani.

Chumba cha maabara kilicho na meza ndefu zenye rangi nyeupe pamoja na buluu ina masinki pamoja na bomba za maji, chumba hiki hutumika katika majaribio ya masomo ya sayansi kwa wanafunzi wa shule za sekondari kama vile baiolojia, kemia na fizikia.

wanafunzi wawili wa kike wa shule ya sekondari waliovaa sare ya mashati meupe na sketi nyeusi, wakiwa katika chumba cha maktaba wakichagua vitabu vilipopangiliwa vizuri katika mashelfu yaliyotengenezwa kwa vyuma, ili waweze kujisomea na kuongeza maarifa.

Mwalimu wa jinsia ya kike wa shule la sekondari akiwa ndani ya chumba cha maktaba, akipanga vizuri vitabu vya aina mbalimbali katika mashelfu ambavyo hutumiwa na wanafunzi pamoja na walimu; pia ili kurahisisha zoezi zima la utafutaji.

Chumba kikubwa cha maabara kilicho na: viti, meza, sinki pamoja na bomba za maji; ambacho kinatumiwa na wanafunzi wa shule ya sekondari katika kufanya majaribio yao ya masomo ya sayansi kama vile: fizikia, kemia pamoja na biolojia.

Mwalimu wa shule ya sekondari aliye valia suti ya rangi nyeusi, akiwa ametengeneza zana kwa kutumia vifaa mbalimbali vinavyohusisha mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Hii inaashiria utoaji wa elimu kwa wanafunzi wa sekondari.

Walimu wawili wa shule ya sekondari wakike na wakiume wakiwa katika chumba cha ofisi, huku mwalimu wakike akiwa amekaa katika kiti na mezani kwake kukiwa na vitu mbalimbali kama vile mafaili vitabu pamoja na madaftari, akimuelekeza mwalimu wa jinsia ya kiume.

Mwalimu wa jinsia ya kike wa sekondari aliyevaa barakoa, akiwa katika chumba cha ofisi kilicho na meza pamoja na viti akisahihisha madaftari ya wanafunzi wake kwa kutumia kalamu nyekundu.

Chumba cha kulala wanafunzi wa shule ya sekondari kilichopakwa rangi ya zambarau na kuwekwa mapazia katika madirisha kina vitanda vilivyo tandikwa vizuri mashuka katika magodoro, pia kina meza pamoja na viti ambavyo hutumika na wanafunzi hao pindi wakiwa katika chumba hicho.

Chumba kikubwa cha maktaba kilichopakwa rangi ya karoti na mashelfu yaliyotengenezwa kwa chuma na kupangwa vitabu vizuri vya aina mbalimbali, kuna wanafunzi wa jinsia ya kike wakichagua vitabu ambavyo wanaweza kuvisoma, hii ni maktaba inayopatikana katika shule za sekondari.

Kitabu cha somo la kemia, kinachotumiwa na wanafunzi wa shule za sekondari, kilicho na rangi ya njano pamoja na bluu, kina picha ya mwanaume akiwa katika chumba cha maabara. Kitabu hiki huwasaidia wanafunzi pamoja na walimu kurahisisha zoezi zima la ujifunzaji.

Chumba kikubwa cha darasa kilicho na mwanga wa kutosha huku mbele yake kukiwa na ubao mkubwa mweupe, kumepangwa viti pamoja na meza kubwa zilizo na kompyuta mpakato juu yake, chumba hiki hutumiwa na wanafunzi wa shule ya sekondari.

Jengo la ghorofa la shule ya sekondari iliyojengwa kisasa na kuezekwa kwa bati, limepakwa rangi mbalimbali kama vile nyeupe na bluu ikiwa na vyumba vingi vya madarasa ambavyo hutumiwa na wanafunzi wa shule hii, huku mbele ya jengo hilo kukiwa kumepandwa maua mbalimbali.

Wanafunzi wa shule ya sekondari waliovaa sare ya masweta ya rangi nyekundu pamoja na mashati yenye rangi nyeupe, wapo darasani wameketi kwa utulivu katika madawati wakiwa wanafanya mitihani, ili kuwapima uwezo wao kwa yale waliyojifunza.

Walimu na wasimamizi wakiwa katika chumba cha darasa kilichopakwa rangi ya bluu na kina ubao mkubwa mweusi uliondikwa maandishi meupe. Wakikagua mitihani iliyofungwa vizuri katika karatasi ngumu zenye rangi ya kijani, ambayo inatarajiwa kufanywa na wanafunzi wa sekondari ili kupima uelewa wao kwa yale waliyojifunza.

Chumba kikubwa cha maabara kilicho na mwanga wa kutosha kina meza ndefu, zilizo na masinki pamoja na bomba za maji, kinatumika na wanafunzi wa shule za sekondari katika masomo ya sayansi ili kufanya majaribio mbalimbali.

Kitabu cha somo la baiyolojia kinachotumika na wanafunzi wa shule ya sekondari kilicho na rangi ya njano pamoja na kijani, kina picha ya mwanaume ambaye ni daktari akimuhudumia mgonjwa wake. Kitabu hichi hutumika na walimu pamoja na wanafunzi ili kurahisisha zoezi la kujifunza.

Wanafunzi wa jinsia ya kike na kiume wa chuo kikuu au chuo cha kati, wakiwa wameketi katika eneo la wazi huku baadhi yao wakiwa wamekaa na wengine wakiwa wamesimama, wakiendelea na majadiliano juu ya masomo mbalimbali ambayo wamejifunza.

Ndani ya chumba cha darasa kilicho na vifaa mbalimbali kama vile kompyuta za mezani kukiwa na wanafunzi walio keti kwa utulivu, na mbele yao kukiwa na mkufunzi ambaye anawafundisha, hii inaashiria ni elimu ya chuo kikuu ama chuo cha kati.

Ndani ya chumba cha darasa kikubwa kukiwa na mkufunzi wa kiume aliye mbele ya darasa hilo, akiendelea kuwafundisha wanafunzi wake walioketi katika utulivu, huku baadhi yao wakiwa na kompyuta mpakato ambazo wanazitumia katika kipindi hicho.

Chumba kikubwa cha darasa kilichojengwa kisasa kikiwa kina wanafunzi wa jinsia ya kike na ya kiume wa chuo kikuu au chuo cha kati, walioketi kwa utulivu wakimsikiliza mkufunzi ambaye amesimama mbele yao, akiwa anawafundisha mambo muhimu.

Mwalimu wa kike wa chuo cha kati aliyevaa koti la rangi nyeupe akiwa amesimama mbele ya wanafunzi wake, waliovaa sare na fulana zenye rangi ya machungwa wakiwa wameketi wakimsikiliza kwa umakini kile anachowafundisha wote wakiwa ndani ya chumba cha darasa.

Wanafunzi wa chuo kikuu au chuo cha kati, wakiwa wameketi katika eneo la wazi na juu ya meza yao kukiwa na vifaa mbalimbali kama vile kompyuta mpakato, ambazo wanazitumia katika majadiliano juu ya masomo mbalimbali.

Mwanafunzi wa kike wa chuo kikuu akiwa katika mazoezi ya vitendo, anawafundisha wanafunzi wa shule ya msingi; walioketi katika madawati na wamevaa sare maalumu. Nyuma yake kukiwa na ubao mkubwa mweusi, ulioandikwa kwa chaki zilizo na rangi tofauti tofauti.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliovalia barakoa, wapo katika chumba cha darasa wameketi kwa utulivu wakimsikiliza mkufunzi wao, ambaye pia amevaa barakoa anaendelea kuwafundisha na kuwapa elimu juu ya vitu mbalimbali.

Wanafunzi wa chuo kikuu au chuo cha kati wakiwa wameketi kwa utulivu katika chumba cha darasa na juu ya meza zao, kukiwa na vifaa mbalimbali kama vile kompyuta mpakato, wakimsikiliza kwa makini mkufunzi aliyesimama mbele yao ambaye anawafundisha.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa wameketi kwa utulivu ndani ya chumba cha darasa kilicho pakwa rangi nyeupe na kinamwanga wa kutosha, huku mbele yao kukiwa na mkufunzi wa jinsia ya kiume, ambaye anaendelea kuwapa elimu.

Wanafunzi wengi wa chuo kikuu wa jinsia ya kike na kiume wakiwa katika chumba kikubwa cha darasa, wameketi kwa utulivu wakimsikiliza kwa makini mkufunzi wa kiume ambaye amesimama mbele yao anayeendelea kuwapa mafunzo.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa katika chumba kikubwa cha darasa kilichopakwa rangi nyeupe huku baadhi yao wakiwa wameketi katika viti vya papo, na wengine wakiwa wamesimamaa na mezeni kukiwa na vifaa mbalimbali kama vile kompyuta mpakato ambayo wanaitumia katika majadiliano yao.

Ndani ya chumba kikubwa cha darasa kilicho na viti vingi vyenye rangi nyekundu, kuna wanafunzi wengi wa chuo kikuu walioketi kwa utulivu wakimsikiliza mkufunzi wao wa kiume aliye mbele yao ambaye anaendelea kuwafundisha mambo mbalimbali.

Ndani ya chumba cha hosteli wanafunzi wa chuo kikuu ama chuo cha kati, kuna wanafunzi wa jinsia ya kike watatu wakiwa ndani ya chumba hicho huku wawili wakiwa wamelala katika vitanda na mmoja akiwa anapanga vitu vyake ndani ya kabati.

Wanafunzi wa chuo kikuu au chuo cha kati, wakiwa katika chumba cha darasa, wameketi kwa utulivu, wakisikiliza kwa umakini kile wanachofundishwa na mkufunzi wao. Huku baadhi yao wakiwa wanaandika katika madaftari yao.

Wanafunzi wawili wa jinsia ya kiume, wa chuo kikuu au chuo cha kati, wakiwa wameketi kwa utulivu katika chumba cha darasa, huku mmoja wao akiwa anatumia kompyuta ya mezani na mwingine akiwa anatumia kompyuta mpakato, wakiwa katika zoezi la kujifunza.

Wanafunzi wengi wa chuo kikuu wakiwa katika chumba kikubwa cha darasa kilichojengwa kisasa, na kina mwanga wa kutosha wamevaa sare ya makoti ya rangi ya buluu wakiendelea na zoezi kufanya mtihani, huku mbele yao kukiwa na mkufunzi wa kiume ambaye anawasimamia katika zoezi hilo.

Chumba kikubwa cha darasa kilicho jaa wanafunzi wa chuo kikuu; walioketi kwa utulivu katika viti na wengi wao wakiwa wamevaa barakoa, wakimsikiliza kwa umakini mkufunzi aliye vaa shati la bluu na akiwa amesimama mbele yao.

Chumba kikubwa cha darasa kilicho na mwanga wa kutosha. Kuna wanafunzi wa chuo kikuu wa jinsia ya kike na kiume walioketi katika madawati na juu ya meza zao kukiwa na vitu mbalimbali. Wakimsikiliza kwa umakini mkufunzi wao wa kiume ambaye anaendelea kuwafundisha.

Ndani ya chumba cha darasa kilicho bandikwa karatasi, zenye rangi pamoja na maandishi tofauti tofauti, kuna wanafunzi wa chuo kikuu ama chuo cha kati walioketi kuizunguka meza na mbele yao kukiwa na mwalimu wa kiume, ambaye anawafundisha pia kukiwa na ubao mkubwa mweupe.

Wanafunzi wa chuo kikuu wa jinsia ya kike na kiume wakiwa katika chumba cha darasa, huku baadhi yao wakiwa wameketi na wengine wamesimama na mezani kwao kukiwa na vifaa mbalimbali kama vile simu za mkononi pamoja na kompyuta mpakato, ambazo wanazitumia katika majadiliano ya masomo yao.

Wanafunzi wa jinsia ya kike na kiume wa chuo kikuu au chuo cha kati, wakiwa wameketi katika eneo la wazi lililozungukwa na miti mirefu yenye rangi ya kijani kibichi, mezani kwao kukiwa na vifaa mbalimbali kama vile kompyuta mpakato na wao wakiendelea na majadiliano.

Chumba kikubwa cha darasa kilicho na mwanga wa kutosha, kuna wanafunzi wa chuo kikuu ama chuo cha kati; walioketi kwa utulivu wakisikiliza kile wanachofundishwa. Elimu hii huwasaidia na kuwajenga katika shughuli zao mbalimbali.

Mwalimu wa jinsia ya kiume akiwa amesimama mbele ya darasa akiwafundisha wanafunzi wake wa chuo kikuu au chuo cha kati, kutumia dhana mbalimbali kama vile mabango yaliyo na maandishi pamoja na picha.

Ndani ya maabara ya kompyuta kuna wanafunzi wa chuo kikuu walioketi kwa utulivu na kujifunza namna ya kutumia kompyuta. Huku mwalimu wao wa kike akizunguka na kuwaelekeza namna ya kuzitumia na kujifunza kwa ufasaha.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa katika chumba kikubwa cha darasa, kilicho na mwanga wa kutosha, wameketi kwa utulivu na juu ya meza zao kukiwa na vifaa mbalimbali kama vile madaftari pamoja na kompyuta mpakato; ambazo wanazitumia katika zoezi lao la kujifunza.

Wanafunzi wa chuo kikuu au chuo cha kati, wakiwa katika chumba kikubwa cha darasa; kilicho na mwanga wa kutosha, wamekaa katika viti wakiendelea na zoezi la kufanya mtihani, huku mwalimu wao akiwa anawasimamia katika zoezi hilo.

Jengo kubwa na la kisasa lililo na mwanga wa kutosha limeshikiliwa kwa nguzo nyingi zilizopakwa rangi nyeusi, kuna wanafunzi wengi wa chuo kikuu au chuo cha kati ambao wanaendelea na zoezi la kujisomea kwa kutumia vifaa mbalimbali, kama vile wa daftari pamoja na kompyuta mpakato

Chumba kikubwa cha darasa, kukiwa na wanafunzi wa chuo, walio na rika pamoja na jinsia tofauti, wameketi kwa utulivu katika viti vilivyo na rangi ya kijani. Huku mbele yao, kukiwa na mkufunzi wa kiume ambaye anawafundisha.

Wanafunzi wa chuo kikuu au wa chuo cha kati; wakiwa wameketi kwa utulivu ndani ya chumba cha darasa huku mbele yao kukiwa na wakufunzi wawili; wa kike na wa kiume, huku mwalimu wa kiume akiwa amesimama anawafundisha na mwalimu wa kike akiwa amekaa.

Wanafunzi wa chuo kikuu au chuo cha kati waliohitimu masomo yao, wakiwa wamevalia majoho yaliyo na rangi nyeusi pamoja na nyekundu, wakirusha kofia zao juu ili kuashilia furaha walionayo wapo katika eneo la wazi lililo na miti pamoja na majani mafupi yenye rangi ya kijani.

Wanafunzi wa chuo kikuu au chuo cha kati wakiwa katika maktaba iliyo na mashelfu mengi, yaliyopangwa vitabu mbalimbali, wameketi katika makundi ambayo wanaendelea kujadiliana mambo mbalimbali ambayo wamefundishwa darasani.

Mkufunzi wa kike wa chuo kikuu akiwa katika ofisi yake ameketi katika kiti na juu ya meza yake kukiwa na vifaa pamoja na vitu mbalimbali kama vile mafaili, madaftari pamoja na gazeti na nyuma yake kukiwa na shelfu iliyo na vitu mbalimbali.

Wanafunzi watatu wakike wa chuo cha kati walio vaa sale ya machungwa pamoja na nyeusi, wakiwa katika mazoezi ya vitendo huku mmoja wao akiwa anamnyoa mwanaume alie kaa kwenye kiti, na wengine wakiwa wanamtazama.

Wanafunzi wa chuo kikuu ama chuo cha kati wakiwa wamekaa katika viti vya plastiki ndani ya chumba cha darasa, wakimsikiliza kwa umakini mkufunzi aliye mbele yao ambaye anaendelea kuwafundisha juu ya mambo mbalimbali.

Wanafunzi wa chuo cha elimu kwa vitendo wakiwa wameketi katika chumba cha darasa. Wamevaa sare ya makoti ya rangi ya bluu yaliyo na maandishi meupe mgongoni. Yupo mkufunzi wao akiwa anawasimamia katika zoezi la kufunza. Wanatumia kompyuta za mezani.

Wanafunzi wa chuo cha elimu kwa vitendo waliovaa nguo za kuakisi mwanga, wakiwa katika eneo la kujifunza ambalo ni eneo la ujenzi wakijifunza kwa vitendo. Elimu hii huwa saidia kujiajiri hata pale watakapo maliza.

Wanafunzi wa chuo cha elimu kwa vitendo wakiwa katika chumba cha darasa, wanatengeneza kifaa maalumu kilichopo juu ya meza, ambapo katika meza hiyo kuna vifaa vingine mbalimbali ambavyo wanavitumia. Hii huwasaidia pale watakapo hitimu.

Wanafunzi wa chuo cha vitendo wakiwa kwenye chuma cha darasa wameketi kwa mtiririko na baadhi yao wameweka madaftari juu ya meza wanamsikiliza kwa makini mkufunzi ambaye anawafundisha.

Mwalimu wa jinsia ya kiume wa chuo cha elimu kwa vitendo alievaa koti la rangi ya kijani akiwaelekeza kwa makini wanafunzi wake walioketi katika viti namna ya kutumia kompyuta za mezani pamoja na kompyta mpakato. Elimu hii huwasaidia kujiajiri ata pale watakapomaliza.

Chumba cha darasa kikiwa na wanafunzi wa chuo cha elimu kwa vitendo waliovalia sare ya makoti ya rangi ya bluu yaliyo na maandishi meupe mgongoni, wakiendelea na zoezi la kufanya mtihani, huku juu ya meza zao kukiwa na kompyuta za mezani na mwalimu wa kiume akiwa anawasimamia.

Wanafunzi wa chuo cha elimu kwa vitendo wakiwa ndani ya chumba cha darasa kilicho na madirisha makubwa na mwanga wa kutosha, huku baadhi yao wakiwa wameketi wakitengeneza vifaa mbalimbali vilivyopo juu ya meza hii elimu itawasaidia hata kujiajiri pindi watakapomaliza.

Mwanafunzi wa chuo cha elimu kwa vitendo aliyevaa fulana yenye rangi nyeupe, akiwa katika eneo lake la kujifunza akitengeneza Mashine aina ya kompyuta iliyopomezani kwake; hii itamsaidia pindi atakapo hitimu elimu yake kuweza kujiajiri.

Wanafunzi wa chuo cha elimu kwa vitendo, waliovaa sare ya makoti ya rangi ya bluu, wakiwa katika karakana huku mmoja wao akiwa anachomelea chuma kidogo kilichopo juu ya meza. Elimu hii itawasaidia hata pale watakapomaliza ili waweze kujiajiri.

Chumba kikubwa cha darasa kilicho na mwanga wa kutosha kuna wanafunzi wa chuo cha walimu kwa vitendo, waliovalia sare ya makoti ya rangi ya bluu wakiwa wanatengeneza vifaa mbalimbali vilivyopo juu ya meza, elimu hii huwasaidia kujiajiri hata pale watakapomaliza.

Mwanafunzi wa chuo cha elimu kwa vitendo aliyevalia sare ya koti lenye rangi ya buluu, akiwa anatengeneza simu kwa kutumia vifaa mbalimbali vilivyopo juu ya meza. Yupo katika chumba cha darasa na kina vifaa pamoja na mitambo mbalimbali.

Wanafunzi wa chuo cha elimu kwa vitendo, walio vaa sare ya makoti ya rangi ya bluu, wakiwa katika chumba cha darasa. Kilicho na mashine pamoja na mitambo mbalimbali, wakisikiliza kwa makini kile wanacho elekezwa na mwalimu wao, aliye vaa koti la rangi ya kijani.

Wanafunzi wa chuo cha elimu kwa vitendo wakiwa ndani ya chumba cha darasa kilicho na madirisha makubwa ambayo yanapitisha hewa na mwanga, wamevaa sare ya makoti ya rangi ya bluu. Wakiendelea na zoezi lao la kutengeneza vifaa mbalimbali vilivyo juu ya meza.

Wanafunzi wa chuo cha elimu kwa vitendo wakiwa katika chumba cha darasa kilicho na kompyuta nyingi za mezani, ambazo wanazitumia katika kujifunza elimu hii itawasaidia hata pale watakapohitimu ili waweze kujiajiri wenyewe.

Mwanafunzi wa chuo cha elimu kwa vitendo. Alivaa ovaroli la rangi ya bluu akiwa nyuma ya gari. Anajifunza namna ya kutengeneza gari hiyo. Elimu hii itamsaidia kujiajiri pale atakapohitimu.

Wanafunzi wa chuo cha elimu kwa vitendo wakiwa katika chumba cha darasa wamevaa sare ya makoti yenye rangi ya bluu, huku mezani kwao kukiwa na vifaa pamoja na mitambo mbalimbali kama vile kompyuta mpakato ambazo wanazitumia katika masomo yao ya elimu kwa vitendo

Wanafunzi wa chuo cha elimu kwa vitendo wakiwa wameketi kwa utulivu katika chumba cha darasa na juu ya meza zao kukiwa na vifaa mbalimbali ambavyo wanavitengeneza, huku baadhi yao wakiwa wanatengeza simu, hii itawasaidia pindi watakapomaliza ili waweze kujiajiri.

Wanafunzi wa chuo wa elimu kwa vitendo waliovaa sare ya maovaloli yenye rangi ya bluu, wakiwa wanamsikiliza kwa makini mkufunzi wao jinsi ya kutumia kifaa ambacho kimewekwa juu ya meza na amekishikilia akiwa elekeza.

Wanafunzi wa chuo cha elimu kwa vitendo waliovaa barakoa wakiwa katika chumba kikubwa kilicho na mwanga wa kutosha, mezani kwao kukiwa na kifaa au mtambo mkubwa ambao wanautengeneza; hii itawasaidia pindi watapomaliza ili waweze kujiajiri.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa ndani ya chumba mfano wa karakana, wamevaa mavazi ya rangi tofauti tofauti, wakitengeneza vifaa mbalimbali kwa kutumia mbao mfano viti na meza.

Wanafunzi wawili wa chuo cha elimu kwa vitendo wakiwa ndani ya chumba cha darasa huku mmoja wao akiwa amevaa barakoa. Mezani mwao kukiwa na kifaa ambacho wanakitengeneza. Elimu hii huwasaidia kujiajiri pindi watakapomaliza.

Wanafunzi wa chuo cha elimu kwa vikundi walio vaa sare zenye rangi tofauti tofauti, wakiwa katika chumba maalumu wakijifunza namna ya kupuliza rangi kwa kutumia mashine. Hii elimu itawasaidia pindi pale watakapo maliza mafunzo hayo.

Wanafunzi wa chuo cha elimu kwa vitendo waliovalia sare ya makoti ya rangi ya blue wakiwa ndani ya chumba kikubwa cha darasa kilicho na mwanga wa kutosha ,wameketi kwa utulivu katika viti vyao huku baadhi wakiwa wamesimama wakitengeneza vifaa mbalimbali vilivyopo juu ya meza.

Wanafunzi wa chuo cha elimu kwa vitendo, wakiwa katika karakana, wamevalia sare ya makoti ya rangi bluu yaliyo na maandishi myeupe kifuani, wakimsikiliza kwa makini mkufunzi wao wa kiume, anayewafundisha namna ya kutumia kifaa kilichopo juu ya meza.

Wanafunzi wa chuo cha ualimu kwa vitendo waliovaa sare ya makoti yenye rangi ya bluu, wakiwa wanamsikiliza kwa makini mwalimu wao aliyesimama katikati yao aliyevaa koti la rangi nyeupe namna ya kutumia vifaa mbalimbali vilivyopo juu ya meza.

Wanafunzi wa chuo cha elimu kwa vitendo wamevaa sare ya makoti ya rangi ya bluu, ameketi ndani ya chumba cha darasa huku juu ya meza zao kukiwa na vifaa mbalimbali kama vile simu ambazo wanajifunza kutengeneza, elimu hii itawasaidia kujiajiri pale watakapohitimu.

Ndani ya chumba cha darasa kilicho na mwanga wa kutosha kuna wanafunzi wa chuo cha elimu kwa vitendo, waliovaa sare ya makoti ya rangi ya bluu, wameketi kwa utulivu na juu ya meza zao kukiwa na vifaa mbalimbali wanavyovitengeneza kama vile simu janja.

Mwanafunzi wa chuo cha ufundi wa jinsia ya kike aliyevalia sare ya koti la rangi ya bluu akiwa anajifunza namna ya kutumia mashine ama mpango. Elimu hii inasaidia hata pale atakapomaliza ili aweze kujiajiri mwenyewe.

Mwanafunzi wa chuo cha ufundi akiwa katika chumba cha darasa ameketi katika kiti na juu ya meza kukiwa na vifaa mbalimbali ambavyo anatumia kujifunza, elimu hii itamsaidia hata pale atakapohitimu ili aweze kujiajiri.

Mwanafunzi wa chuo cha elimu kwa vitendo aliyevaa nguo ya kuakisi mwanga. Anatengeneza na kutumia mashine maalumu iliyo mbele yake ambapo, hii ni sehemu ya mafunzo kwa vitendo ambayo yatamsaidia baadae atakapo hitimu.

Ndani ya chumba cha darasa kukiwa na wanafunzi wa chuo cha elimu kwa vitendo ambao wanajifunza namna ya kutengeneza simu janja kwa kutumia vifaa mbalimbali vilivyopo juu ya meza. Hii inawasaidia hata kujiajiri pindi watakapomaliza elimu yao.

Wanafunzi wa chuo cha elimu kwa vitendo waliovaa sare ya makoti ya rangi ya bluu yaliyo na maandishi mgongoni, wapo katika chumba kikubwa cha darasa kilicho na vifaa pamoja na mitambo mbalimbali wameketi katika viti huku mezani kwao kukiwa na vifaa ambavyo wanavitumia, pia kukiwa na mwalimu wao aliyevaa koti la rangi ya kijani ambaye anawaelekeza.

Wanafunzi wa chuo cha elimu kwa vitendo waliovalia sare ya makoti ya rangi ya bluu wakiwa katika karakana, iliyo na vifaa mbalimbali wakitengeneza gari bovu kama sehemu ya mafunzo yao elimu hii itawasaidia pindi pale watakapohitimu ili waweze kujiajiri.